Kundi kubwa la watu wazima wa rika tofauti wa jinsia ya kike na kiume wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha unaopita kwenye madirisha yaliyopo darasani hapo, watu wengine wamesimama wakiendelea kujifunza na kusikiliza wanayofundishwa.

Katika muendelezo wa utoaji elimu kwa watu wazima, kundi la watu wa rika tofauti wameketi kwa utulivu na kwa mpangilio unaopendeza ndani ya darasa, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao, akifundisha kwa kutumia ubao wa kisasa.

Watu wazima wa rika mbalimbali wa jinsia ya kike na ya kiume, wakiwa ndani ya darasa wamemzunguka mwalimu aliyeketi anayefundisha katikati yao kwa kutumia peni na karatasi nyeupe. Utoaji wa elimu ya watu wazima ni muhimu kwani hujenga jamii nzima.

Katika mwendelezo wa utoaji wa elimu kwa watu wazima, kundi la wanafunzi wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo lenye mwanga hafifu, wakiwa wanamsikiliza mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele yao, akifundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa.

Watu wazima wa jinsia ike na kiume na rika tofauti wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha juu ya madawati ya kisasa wakiwa na msikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama katikati yao.

Eneo dogo la watu wazima waliosimama vizuri kwa tabasamu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wametoka kupata elimu, kundi hili linajumuisha watu wa jinsia ya kike na kiume na rika tofauti waliosimama kwa lengo moja.

Watu wazima wa rika tofauti na jinsia mbalimbali wameketi kwa utulivu sehemu ya uwazi, wakiwa wamekalia viti vya plastiki wanapata elimu kwa kufundishwa na walimu waliosimama mbele yao wanaotumia mabango kuwaelekeza.

Watu wazima wa rika tofauti wakiwa katika sehemu ya wazi ,wakijifunza kwa vitendo jinsi umeme unavyofanya kazi kwa kutumia taa zenye rangi ya kijani na nyeupe, wanapata mafunzo haya ya vitendo kwa ajili ya kujiendeleza katika jamii.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wamesimama ndani ya hema lenye rangi nyeupe lililofunikwa hadi juu. Kwa umakini wanapokea elimu kutoka kwa mwalimu aliyevalia nguo nyeusi aliyesimama katikati yao.

Katika utoaji wa elimu ya watu wazima, watu mbalimbali wa jinsia ya kike na kiume wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wameizunguka meza, ambapo mwalimu amekaa Katikati akifundisha kwa kutumia tarakirishi mpakato.

Katika utoaji wa elimu kwa watu wazima, unaendelea ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha unaopita kwenye madirisha ya chuma yaliyopo ndani ya darasa hili, huku mwalimu akiwa anapitia kazi za mmojammoja za kundi la watu wa rika tofauti waliokaa ndani ya darasa.

Katika mwendelezo wa kutoa elimu kwa watu wazima, darasa lenye mwanga wa kutosha na hewa lina wanafunzi wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume walioketi kwa utulivu juu ya madawati yao, wakisubiri mwalimu wa jinsia ya kiume anayepita kukagua kazi.

Watu wazima wa rika tofauti wa jinsia ya kike na kiume, wamesimama ndani ya darasa dogo, huku wakiwa wanajifunza kwa vitendo jinsi mashine ndogo inavyofanya kazi. Mashine hii ipo juu ya meza iliyofunikwa na kitambaa chenye rangi ya bluu.

Kundi la watu wazima wa jinsia ya kike wakiwa wamesimama wakishangilia kwa furaha juu ya mwenzao aliyepata elimu ya watu wazima, ya jinsi ya kutumia mashine ya kushonea akiwa anashona kitambaa kidogo chenye rangi nyekundu.

Wanafunzi watu wazima wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wamevalia barakoa kwa ajili ya kulinda afya zao, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa linalopitisha mwanga wa kutosha; wakiwa wanajisomea na wengine wakisubiri mwalimu kuingia ili aanze kufundisha.

Watu wazima wa rika tofauti na jinsia ya kike na ya kiume, wamesimama kwa kuzunguka wakiwa wanamsikiliza mmoja wao akiwa anatoa mafunzo na maelekezo mbalimbali na juu kuna bango lililopangwa na kuandikwa maandishi tofauti.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi watu wazima wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume. Wameketi kwa utulivu juu ya viti vya plastiki, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyekaa mbele yao, anayetumia kompyuta mpakato kufundisha.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu kwa watu wazima, darasa moja lenye mwanga wa kutosha huku wanafunzi wameketi kwa utulivu; wakimtazama mwenzao anayefundishwa na mwalimu jinsi ya kuandika, katika ubao mweusi kwa kutumia chaki nyeupe.

Kundi kubwa la watu wazima waliotoka kupokea elimu wamesimama kwa utulivu katika picha ya pamoja wakiwa wanatanasamu, kundi hili linajumuisha watu wa jinsia ya kike na kiume na rika tofauti wote wakishirikiana kwa ajili ya jambo moja.

Watu wazima wa rika tofauti wameketi ndani ya darasa zuri wakiwa wamekalia viti vyekundu na vya bluu, wakiwa wanamsikiliza mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama katikati yao anayefundisha kwa kutumia ubao wa kisasa.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha likiwa limepakwa rangi safi, kundi la wanafunzi watu wazima wameketi kwa utulivu juu ya vitu vya plastiki, wakiwa wanafundishwa na mwalimu aliyeketi mbele yao akitumia kompyuta mpakato.

Katika utoaji wa elimu kwa watu wazima ndani ya darasa kuna wanafunzi mbalimbali walioketi kwa kundi, wakiwa wanaangalia mwenzao anachoandika ubaoni, kwa usimamizi wa mwalimu wa jinsia ya kike aliyepo pembeni yake.

Katika utoaji wa elimu ya watu wazima watu wazima wa rika mbalimbali wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha. Huku wawili wakiwa wamekaa juu ya dawati moja, wakielekezana mambo mbalimbali yaliyoandikwa juu ya vitabu wanavyovitumia.

Watu wazima wa rika tofauti wa jinsia ya kike na kiume wamekaa ndani ya darasa lenye mabango mengi jua viti vya plastiki wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu mtanashati aliyesimama mbele akitoa somo kwa umakini mkubwa.

Duka la vitabu safi lenye rafu nyeupezilizopangwa vitabu vizuri kwa utaratibu, huku mteja wa jinsia ya kike amesimama karibu na rafu akiangalia kwa makini vitabu kabla ya kuchagua. Mazingira ya duka hili ni tulivu na yanayovutia wapenzi wa kusoma.

Duka la vitabu safi lenye rafu nyeupe zilizopangwa vitabu vizuri kwa utaratibu. Huku mteja kwa jinsia ya kike amesimama karibu na rafu hizi, akiangalia kwa makini vitabu kabla ya kuvichagua. Mazingira duka hili ni tulivu yanayovutia wapenzi wa kusoma.

Duka la vitabu safi lenye rafu nyeupe, zilizopangwa vitabu vizuri kwa utaratibu, huku mteja wa kike akiwa amesimama karibu na rafu, anaangalia kwa makini vitabu kabla ya kuchagua. Mazingira duka hili ni tulivu na yanavutia wapenzi wa kusoma na kujifunza.

Bembea ya chuma yenye viti vya rangi ya kijani, bluu na njano vikiwa katika eneo la kuchezea lenye mchanga mwingi. Michezo hii huwasaidia watoto kukuza misuli yao, kuboresha usawa wa mwili na kujifunza kushirikiana na wenzao.

Majengo ya darasa ya shule ya awali na chekechea yaliyopakwa rangi nzuri, ikiwa na picha ya midoli mbalimbali iliyopakwa rangi zinazovutia watoto wadogo. Huku mwalimu akiwa anachungulia ndani ya darasa nakuhakikisha watoto wamekaa kwa kutulia.

Shule ya awali ya chekechea ya watoto wadogo, yenye majengo mazuri safi na imepambwa kwa sehemu ya michezo, ambapo watoto wanabembea kwenye bembea za rangi tofauti, njia za kuteleza na eneo la kukimbilia vyote vikiwa katika mpangilio mzuri na unaovutia sana.

Shule ya awali ya chekechea na watoto wadogo, yenye majengo mazuri na safi imepangwa kwa sehemu za michezo zenye bembea za rangi tofauti, njia za kutelezea na eneo la kukimbilia, vyote vikiwa katika mpangilio mzuri na unaovutia sana.

Bembea ya chuma ya rangi nyekundu ikiwa na viti vya plastiki vya rangi ya bluu kijani na njaa nimesimama kwenye uwanja wa michezo aina hii husaidia watoto wa shule za awali na chekechea kukuza misuli yao kuboresha usawa wa mwili na kujifunza kushirikiana vizuri na wenzao.

Nje ya jengo la shule ya awali na chekechea kuna midoli iliyochorwa vizuri juu ya ukuta mweupe, huku mtu mmoja akiwa anachungulia ndani ya madarasa kuhakikisha wanafunzi wameketi kwa utulivu wakiendelea kujifunza vitu mbalimbali.

Bembea ya chuma yenye rangi nyekundu ikiwa na viti vya plastiki vya rangi bluu, kijani na njano imesimama katika uwanja wa michezo. Michezo ya aina hii husaidia watoto kukuza misuli yao, kuboresha usawa wa mwili na kujifunza kushirikiana vizuri na wenzao, hivyo kukuza kujifunza kwa jamii na kimwili.

Bembea iliyotengenezwa kwa plastiki na chuma ya kutelezea yenye rangi ya njano, kijani, na bluu ikiwa katika sehemu ya michezo. Michezo ya aina hii husaidia watoto kukuza misuli yao na kuboresha usawa wa mwili ili kujifunza kushirikiana na wenzao vizuri.

Mafaili mbalimbali ya rangi ya buluu, nyeusi na kijani na nyekundu; yamewekwa vizuri juu ya kabati. Mafaili haya hutumika kutunza kumbukumbu ya wanafunzi wa shule ya msingi, kwa ajili ya kufuatilia maendeleo yao ya kinidhamu na masomo.

Majengo ya shule ya msingi marefu yenye ngazi za kupandisha juu; yakiwa masafi huku chini kuna maua yaliyopangwa kwa mstari, juu ya nyasi za rangi ya kijani kibichi katika sehemu ya wazi ya shughuli mbalimbali za wanafunzi.

Mwalimu wa jinsia ya kiume wa shule ya msingi anaelekeza kwa kutumia ubao mweusi ulioandikwa kwa chaki nyeupe, akifundisha kwa umakini huku wanafunzi waliovalia sare nzuri wakiwa wameketi kwa utulivu juu ya madawati yaliyotengenezwa kwa mbao.

Ubao wa matangazo uliowekwa ukutani kwenye shule ya msingi, ukiwa unaonyesha siku za wiki zilizopangwa kwa mpangilio, ukiwasaidia wanafunzi wa shule hii ya msingi kujifunza ratiba zao na kuimarisha uelewa wa mpangilio wa majuma kwa ajili ya kujua majukumu.

Mikebe mbalimbali yenye rangi tofauti ya wanafunzi wa shule ya msingi, ikiwa imepangwa vizuri kwenye kabati ya rangi nyeupe, mikebe hii hutumika kuhifadhi vitu vya wanafunzi kama vile madaftari na kalamu, wanavyovitumia shule kwa ajili ya kujisomea.

Mwalimu wa jinsia ya kike akiwa ndani ya darasa la shule ya msingi, anafundisha somo la kiingereza akiwa anaandika kwenye ubao mweupe kwa kutumia kalamu nyekundu aliyoishika mkononi mwake.

Kitabu cha shule ya msingi chenye makaratasi meupe, kikiwa na picha na maelezo mbalimbali yaliyoandikwa kwa herufi ndogo, ila kimeandikwa kwa lugha rahisi ya kueleweka, kinachangia pakubwa katika kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa shule ya msingi.

Mwalimu wa kike wa shule ya msingi anaelekeza kutumia ubao mweusi ulioandikwa kwa chaki, akifundisha kwa makini huku wanafunzi waliovalia sare za kupendeza, wakiwa wameketi kwa utulivu juu ya madawati yaliyotengenezwa vizuri kwa mbao ngumu.

Mwalimu wa jinsia ya kike wa shule ya msingi, anaelekeza kwa kutumia vidole vya mkononi, akiwa amesimama mbele ya ubao mweusi uliyoandikwa kwa chaki, anafundisha kwa umakini huku wanafunzi waliyovalia sare za kupendeza, wakiwa wameketi kwa utulivu juu ya madawati.

Sehemu ya wazi ya shule ya msingi, iliyopandwa maua mazuri yaliyokatwa ya rangi ya kijani kibichi, na miti mirefu yenye kivuli kikubwa sana. Sehemu hii hutumika kwa ajili ya shughuli mbalimbali za wanafunzi, kama vile michezo na kupanga mistari.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

Majengo ya shule ya msingi yaliyosanifiwa vizuri na kujengwa kwa mpangilio unaopendeza, huku mbele yake kukiwa kuna bustani kubwa yenye miti mikubwa kwa midogo na nyasi za rangi ya kijani kibichi zilizostawi vizuri, huku wanafunzi waliovalia sare wanatembea katika sehemu ya wazi.

Sehemu ya wazi ya shule ya msingi; ikiwa imepandwa maua yaliyokatwa vizuri na kupangwa kwa mstari, kukiwa na miti mirefu na majani ya rangi ya kijani kibichi. Sehemu hii ya wazi ni kwa ajili ya michezo ya wanafunzi wa shule ya msingi na shughuli nyingine.

Sehemu ya rafu nyeupe, kuna vitabu mbalimbali vya shule ya msingi venye rangi nyekundu, vikiwa na majalada yanayovutia, vimechapishwa vizuri kwa lugha rahisi na ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa shule ya msingi, kwaajili ya kuongeza kujifunza.

Majengo ya madarasa ya shule ya msingi, yakiwa yamesanifiwa kwa rangi nzuri inayopendeza. Yamezungukwa na mazingira safi yenye maua yaliyopandwa kwa mpangilio na miti mirefu. Huku wanafunzi wakitembea kwenye uwazi ambao upo kwa ajili ya michezo na shughuli nyingine za watoto.

Kwa mbali kuna majengo ya shule ya msingi, yaliyozungukwa na miti mirefu yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, huku maua yakiwa yamepangwa kwa mstari na yamekatwa kwa mfumo wa kupendeza. Sehemu hii ya wazi hutumika kwa shughuli tofautitofauti na wanafunzi wa shule ya msingi.

Mwalimu wa jinsia ya kike wa shule ya msingi, akiwa anaelekeza kwa kutumia uboa mweusi ulioandikwa kwa chaki nyeupe. Anafundisha kwa umakini, huku wanafunzi wakiwa wameketi kwa utulivu juu ya madawati ya mbao. Mazingira ya darasa ni safi na yenye mwangaza wa kutosha.

Korido lenye sakafu safi ya shule ya msingi, ikiwa imeambatana vizuri na madarasa yaliyopakwa rangi inayong'aa kutokana na mwanga wa jua, yakiwa na madirisha madogo na mlango unaoruhusu kupitisha hewa safi na mwanga wa kutosha.

Kitabu cha shule ya msingi kidogo chenye makaratasi meupe na picha mbalimbali kipo juu ya meza. Kitabu hiki kimechapishwa kwa kwa makini na kwa lugha nyepesi, na kimekusudiwa kuwa msaada mkubwa kwa wanafunzi wa shule ya msingi.

Mwalimu wa jinsia ya kike wa shule ya msingi anaelekeza kwa kutumia vidole akiwa amesimama mbele ya ubao mweusi ulioandikwa kwa chaki, na anafundisha kwa umakini huku wanafunzi waliovalia sare za kupendeza wakiwa wamekaa kwa utulivu juu ya madawati yao.

Mwalimu wa jinsia ya kike wa shule ya msingi aliyejifunika vizuri kwa kutumia kitambaa cha rangi ya bluu, anaelekeza kwa kutumia ubao mweusi anaotumia chaki ya rangi nyeupe kuandika maneno mbalimbali kwaajili ya kufundisha wanafunzi.

Majengo ya madarasa ya shule ya msingi yakiwa yamesanifiwa vizuri na rangi nyeupe huku juu paa zikiwa zina rangi nyekundu, yakizungukwa na mazingira safi yenye miti mirefu na majani ya rangi ya kijani kibichi, yaliyopandwa katika sehemu ya mchezo yenye bembea mbalimbali.

Kitabu kidogo cha shule ya msingi kina makataratasi ya rangi nyeupe, kikiwa kimechora picha mbalimbali na kimeandikwa kwa maneno madogo ya lugha raisi ya kueleweka, na kinachangia pakubwa katika kusaidia elimu bora kwa wanafunzi.

Darasa kubwa la shule ya msingi lililo safi likiwa katika mazingira bora ya kujifunzia kwa wanafunzi, huku madawati yamepangwa kwa mpangilio mzuri yakielekea kwenye ubao mweusi uliopo mbele; na ramani ya dunia ikiwa inaning'inia ukutani ikiimarisha elimu ya kijiografia.

Kitabu kidogo cha shule ya msingi kilichopo juu ya dawati, kikiwa na picha mbalimbali na maelezo kwa herufi ndogo zilizoandikwa vizuri. Hii ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa shule ya msingi.

Vitabu vya shule ya msingi vilivyopangwa vizuri juu ya rafu vikiwa na majarada magumu yenye rangi nyekundu, vimechapishwa vizuri kwa lugha rahisi na ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wanaoanza masomo kwa shule ya msingi.

Kitabu cha wanafunzi wa shule ya msingi kilichoandikwa maneno mbalimbali na kuchorwa picha ya mnyama mamba na mnyama mdogo sana, huku mwalimu akiwa amesahisha kwa rangi nyekundu ikionyesha maendeleo ya mwanafunzi huyu.

Majengo ya shule ya msingi yenye madarasa yamesanifiwa vizuri kwa rangi: nyeupe, kijani, na nyeusi; huku yakiwa yamezungukwa na miti mirefu sana na mbele yake kuna maua ya rangi mbalimbali yaliyostawi vizuri.

Sehemu ya korido ya shule ya elimu ya msingi ikiwa pembezoni mwa madarasa yaliyopakwa rangi vizuri, yakiwa na madirisha madogo wanayoruhusu mwanga na hewa safi kuingia, sehemu hii inapatikana katika sehemu ya shule ya msingi.

Majengo ya shule ya msingi ya madarasa yakiwa yamejegwa vizuri huku yakiwa na madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga na hewa kuingia ndani, mbele yake kukiwa na maua yaliyopangwa vizuri juu ya nyasi za rangi ya kijani kibichi.

Bweni dogo la shule ya sekondari, lenye sakafu nyekundu safi, ikiwa na madirisha yanayoruhusu mwanga mwingi kuingia, kwenye vitanda vilivyopangwa vizuri vya chuma vya rangi nyeusi, vikiwa na magodoro yaliyotandikwa na mashuka yenye rangi nyeupe, huku katikati kukiwa kuna kiti kwa ajili ya kujisomea.

Mahabara ya shule ya sekondari yenye vifaa vya kutosha kama vile mabomba ya maji, ikizungukwa na teknolojia ya kisasa, inapangwa kwa usahihi ikiunda mazingira bora kwa masomo ya sayansi kwa wanafunzi wanaopenda kujifunza

Eneo la maabara ya sayansi ya shule ya sekondari yenye mwanga kutosha, ikiwa na miundombinu ya kisasa vifaa vya kutosha na usafi wa hali ya juu, ikiwa imepangwa kwa mpangilio unaowezesha wanafunzi kujifunza kwa vizuri.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa amevalia suti nyeusi na tai nyekundu, anafundisha somo la mfumo wa mmeng'enyo wa chakula binadamu kwa kutumia sanamu aliyotengeneza kwa mpira na dumu iliyobandikwa juu ya ubao mweusi, akionyesha sehemu mbalimbali za mfumo huu kwa vidole vyake.

Eneo la maabara ya shule ya sekondari yenye mwanga wa kutosha unaoipita kupitia madirisha makubwa yaliyopo pembeni na miundombinu ya kisasa, vifaa vya kutosha na usafi wa hali ya juu. Ikiwa imepangwa kwa mpangilio unaowawezesha wanafunzi kujifunza kwa ufanisi.

Jengo la maabara la shule ya sekondari, lenye miundombinu ya kisasa, vifaa vya kutosha na usafi wa hali ya juu ikiwa imepangwa kwa mpangilio utakaowezesha wanafunzi kujifunza vizuri masomo ya sayansi.

Ndani ya bweni la shule ya msingi lenye mwanga wa kutosha, vitanda vya chuma vya rangi ya kijivu vimepangwa vizuri kwa mistari. Huku juu yake magodoro yakiwa yametandikwa kwa usafi mkubwa na mashuka yenye rangi ya pinki.

Ndani ya bweni la shule ya sekondari kuna vitanda vya chuma vya rangi ya kijivu vikiwa vimepangwa vizuri kwa msitari, juu yake kuna magodoro yaliyotandikwa vizuri kwa shuka nyepesi za rangi ya pinki, bweni hili lina mwanga wa kutosha unaopita madirishani.

Bweni la shule ya sekondari lenye majengo yaliyojengwa vizuri yakiwa na paa za rangi ya kijani, mbele yake kumeanikwa masweta ya rangi ya bluu kwaajili ya kukauka ikiwa kama sare muhimu ya shule hii.

Mwalimu akiwa anatumia vifaa vya maabara vyenye kemikali za rangi tofautitofauti, ndani ya shule ya sekondari yenye miundombinu ya kisasa na vifaa vya kutosha, ni safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri ikiakisi mazingira bora kujifunzia masomo ya sayansi kwa wanafunzi wa sekondari.

Jengo kubwa la wanafunzi wa sekondari likiwa katika eneo la shule iliyopendeza, huku mbele yake kukiwa kumepandwa maua yanayofanya mazingira kuwa mazuri na ya kuvutia, huku kukiwa kuna sehemu ya wazi kwaajili ya shughuli mbalimbali za wanafunzi wa sekondari.

Wanafunzi wawili wa kike wa shule ya sekondari wakiwa wamevalia sare za kupendeza, wamesimama ndani ya maktaba nzuri yenye vitabu vilivyopangwa kwa utaratibu kwenye rafu, kwa utulivu wanachagua vitabu vya kujisomea ili kuongeza uelewa wa masomo yao.

Walimu wa shule ya sekondari wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wanapokea vitabu vilivyofungwa vizuri kwenye maboksi ya rangi ya kaki, vitakavyo wasaidia kuongeza maarifa ya kujua nini kimebadilika na kuwafundisha wanafunzi wao.

Maabara ya shule ya sekondari ikiwa na mwanga wa kutosha unaopita kupitia madirisha makubwa sana, ina vifaa vya kisasa na mpangilio mzuri, ikiwa safi na yenye maingira bora yanayowasaidia wanafunzi kujifunza masomo yao ya sayansi kwa ufanisi.

Ndani ya darasa la sekondari lililopakwa rangi nzuri ya bluu bahari, walimu wa rika tofauti wamesimama wakiwa wanakagua vifungashio vya rangi ya kijani vyenye mitihani, kabla ya kuwagawia wanafunzi waliokaa kwenye madawati nyuma yao.

Maabara ya shule ya sekondari yenye mwanga wa kutosha ina vifaa vya kisasa kama vile mabomba ya maji, yalipangwa kwa mpangilio mzuri ikiwa safi na ina mazingira bora yanayowasaidia wanafunzi kujifunza masomo ya sayansi kwa ufanisi.

Ndani ya darasa ya shule ya sekondari, kundi la walimu wa jinsia ya kike na kiume, wamesimama baada ya kusimamia mtihani kutoka kwa wanafunzi, na sasa wanapakia vizuri, kwenye vifungashio vya rangi ya kijani kibichi, huku wakibadilishana maneno.

Mtu mmoja akiwa ndani ya maabara ya shule ya sekondari, akiwa anachanganya kemikali mbalimbali kwa kutumia vifaa vya kisasa vinavyopatikana ndani ya maabara hii, ambayo huwezesha wanafunzi wa shule ya sekondari kujifunza masomo ya sayansi kwa ufanisi.

Eneo la maabara ya sayansi ya shule ya sekondari, yenye miundombinu mbalimbali kama vile mabomba ya maji, ikiwa ina vifaa vya kutosha na usafi wa hali ya juu, imepangwa kwa mpangilio unaowawezesha wanafunzi kujifunza vizuri na kwa ufanisi.

Walimu wa shule ya sekondari wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wanakabidhiana vitabu vilivyotoka kwenye maboksi ya rangi ya kaki, vitabu hivi hutumika kwa ajili ya kuongeza maarifa kwa walimu na wanafunzi juu ya mambo fulani.

Walimu wa shule ya sekondari wakiwa wanasimamia mitihani ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha, huku wanafunzi wa shule hii wameketi kwa utulivu juu ya madawati wakiwa wamevalia sare safi za mashati meupe na suruali za rangi ya buluu.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, walimu wamesimama mbele, wengine wakiwa wamevalia barakoa kwa ajili ya kulinda afya zao, wakiwasimamia mitihani wanafunzi waliovaa sare vizuri, wakiwa wamekaa juu ya madawati yaliyopangwa kwa mstari.

Kitabu cha kemia cha elimu ya sekondari, chenye jalada la njano na bluu, huku likiwa na picha ya mtu akiwa ndani ya maabara. Kimechapishwa vizuri kwa lugha rahisi na ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa sekondari.

Ndani ya ofisi ya shule ya sekondari mwalimu wa jinsia ya kike aliyevalia barakoa ameketi kwa utulivu, akipitia madaftari ya wanafunzi wake na kuyasahihisha ili kujua wapi pa kuwasaidia wanafunzi hao.

Kitabu cha baiolojia cha sayansi cha sekondari, chenye jalada la kijani na njano, kimeandikwa vizuri kwa lugha raisi kueleweka na kinachangia pakubwa katika kuchangia elimu bora kwa wanafunzi wa shule ya sekondari.

Ndani ya ofisi ya shule ya sekondari, kuna mwalimu wa jinsia ya kike akiwa ameketi, akimuelekeza kitu mwanafunzi aliyesimama na kuinama juu ya dawati lililojaa madaftari na mafaili, kwa ajili ya kutunzia kumbukumbu ya maendeleo ya wanafunzi.

Mwalimu wa jinsia ya kike wa shule ya sekondari. Akiwa anapanga vizuri vitabu kwenye rafu zilizopangwa ndani ya darasa lenye sakafu nyekundu, iliyopangwa vizuri mbele ya ubao. Vitabu hivi hutumika kwa wanafunzi ili kuongeza uelewa na maarifa.

Ndani ya bweni la sekondari lenye mwanga wa kutosha, kuna vitanda vya chuma vyenye rangi ya kijivu vilivyopangwa vizuri kwa mstari. Na juu yake kuna magodoro yaliyotandikwa vizuri kwa mashuka safi yenye rangi ya pinki.

Katika shule ya sekondari ndani ya ofisi ndogo, mwalimu wa jinsia ya kike aliyevalia nguo nyeusi; ameketi kwa utulivu juu ya kiti, akiwa anamfundisha kijana aliyeinama juu ya dawati lake, kwa kutumia madaftari yaliyopo juu ya meza yake.

Ndani ya darasa la shule ya sekondari lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wa jinsia ya kike waliovalia sare nzuri za kupendeza zenye rangi ya nyekundu, nyeupe na bluu. Wameketi kwa utulivu juu ya madawati hayo, wakiwa wanajisomea.

Katika eneo la maabara ya shule ya sekondari lenye miundombinu ya kisasa vifaa vya kutosha kama vile mabomba ya maji na imefanyiwa usafi wa hali ya juu ikiwa mipango kwa mpangilio unaowezesha wanafunzi wa shule hii kujifunza vizuri

Kitabu cha kemia chenye jalada la njano na bluu, kikiwa na picha ya mtu akiwa anatumia vifaa mbalimbali ndani ya maabara. Kimechapishwa vizuri kwa lugha rahisi na ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa sekondari wa mchepuo wa sayansi.

Majengo ya shule ya sekondari ya madarasa yaliyopangwa vizuri yakiwa na madirisha makubwa na milango mikubwa kwa ajili ya kupitisha hewa ya kutosha, nje ya majengo haya kuna vimbweta kwa ajili ya kujisomea na miti mirefu iliyozunguka madarasa hayo.

Wanafunzi wa elimu ya sekondari wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha. Wamekaa juu ya madawati yaliyopangwa kwa mstari wakiwa wanajisomea. Wamevalia sare za kupendeza za masweta mekundu, mashati meupe, na sketi za rangi ya bluu.

Darasa kubwa sana lenye mwangaza wa kutosha la shule ya sekondari, likiwa na viti vya bluu vya plastiki vilivyopangwa vizuri kwenye meza za mbao, juu yake kukiwa na kompyuta mpakato ambazo hutumiwa na wanafunzi kwa ajili ya kujifunzia.

Nje ya majengo ya darasa ya sekondari, yaliyojengwa vizuri. Walimu wawili wakiendelea kupakia mitihani kwenye bahasha za rangi ya khaki, tayari kwa ajili ya kuzisafirisha ili zikasahihishwe, kuangalia maendeleo ya wanafunzi wa shule hii.

Wanafunzi wa chuo , wa jinsia ya kike na kiume wameketi nje kwenye kimbweta cha rangi ya kijani, wakijisomea na kujadili kwa furaha huku wakitumia kompyuta mpakato, wanaashiria mazingira ya kujifunza yenye ushirikiano na utulivu mkubwa wa akili .

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na kiume na rika tofauti, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo wakitumia kompyuta mpakato kuandika yale yanayofundishwa na mhadhiri aliyepo mbele yao, akiwa anafundisha kwa kutumia ubao mweupe na sauti.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kiume, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha unaotoka dirishani na kwenye taa zilizowashwa. Wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao anayefundisha kwa kutumia ubao wa kisasa.

Kundi kubwa la wanafunzi wa chuo, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha unaopita kupitia madirisha. Wanafunzi hawa wa rika tofauti, na jinsia ya kike na kiume, wameketi kwenye madawati ya mbao wakiwa wanajisomea.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike wakiwa ndani ya bweni wakiwa wameketi kwa utulivu juu ya kitanda cha mbao kilichotandikwa vizuri kwa mashuka safi, huku mmoja wao akichuchumaa pembezoni mwa kabati akiwa anapanga vitu vyake.

Wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo, wakiwa wanajifunza mambo mbalimbali kupitia kompyuta mpakato na wakifanya kazi zao vizuri. Wanajadiliana jambo moja kwa furaha na hii inaakisi ubora wa elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wameketi ndani ya maktaba kubwa sana wamekaa kwa makundi juu ya viti vya plastiki vyenye rangi tofautitofauti, wakiwa wanajadiliana huku walimu wanawasimamia maktaba hii ina vitabu vingi kwa ajili ya kurahisisha kujifunza.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wanajifunza kwa vitendo na sasa wanafanya kazi ya kunyoa mtu nywele. Mafunzo haya huwasaidia kwa ajili ya kuongeza maarifa na kuwa na uwezo wa kufanya mambo mbalimbali ili kusaidia katika jamii.

Ndani ya bweni la shule ya sekondari wanafunzi wa jinsia ya kike wameketi kwa utulivu wakiwa wamekaa juu ya vitanda vya mbao vilivyotandikwa vizuri kwa mashuka safi, huku mmoja wao akiwa amechuchuma akipanga kabati la rangi ya kijani kwa nguo safi.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume wameketi nje kwenye kimbweta cha rangi ya kijani wakiwa wanajisomea na kujadili mambo mbalimbali kwa kutumia vifaa kama kompyuta na simu, wanaashiria mazingira ya kujifunza yenye ushirikiano na utulivu wa akili katika elimu ya chuo.

Wanafunzi wa chuo wa rika tofauti wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo, wakiwa wamekalia viti vya plastiki, darasa hili limezungushwa kwa mabango ya karatasi yakiwa na maelekezo mbalimbali. Wanamsikiliza mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele yao.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga hafifu, wanafunzi wa chuo wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume waliovalia barakoa kwa ajili ya kulinda afya zao, wameketi kwa utulivu huku wanamsikiliza mwalimu mtanashati aliyesimama mbele yao.

Wanafunzi wa chuo kidogo wa jinsia ya kike na kiume wameketi kwa utulivu ndani ya darasa, likiwa lina mwanga unaotoka kwenye taa inayomulika vizuri juu ya dari. Wakiwa wanamsikiliza vizuri mwalimu aliyesimama mbele yao anayefundisha kwa kutumia ubao wa kisasa.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike nakiume na rika tofauti, wameketi kwa utulivu katika sehemu ya nje wakiwa wanajisomea na kujadili kwa furaha huku wakitumia kompyuta mpakato. Wanaashiria mazingira yakujifunza yana ushirikiano wa akili na utulivu katika mazingira safi.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanasikiliza kwa makini wanachofundishwa mbele yao. Wanafunzi hawa wanawakilisha elimu ya ngazi ya juu.

Ndani ya maktaba kubwa sana, iliyotengenezwa vizuri ya chuo kikuu, ikiwa na madirisha yanayopitisha hewa na mwanga wa kutosha. Wanafunzi wa jinsia tofauti wameketi kwa utulivu wakiwa wanajisomea juu ya madawati yaliyopangwa kwa mstari.

Ndani ya darasa dogo, wanafunzi wa rika tofauti, jinsia ya kike na kiume. Wameketi kwa utulivu wakiwa wanamsikiliza mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele yao. Wanafunzi hawa wanapata maarifa haya ya kutosha yatakayowasaidia baadaye.

Kundi kubwa la wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya darasa la kisasa, lenye madirisha makubwa yanayopitisha mwanga wa kutosha, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele yao anayefundisha kutumia sauti.

Wanafunzi wawili wa jinsia ya kuiume wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wakijisomea kwa kutumia kompyuta kwa ajili ya kuangalia maendeleo ya kazi yao na kuongeza maarifa katika elimu ya chuo.

Ndani ya darasa kubwa sana la chuo kikuu lenye madirisha makubwa yanayopitisha mwanga na hewa ya kutosha, wanafunzi wameketi kwa utulivu kwenye madawati yao yaliyopangwa kwa mstari wakiwa wanafanya mtihani na mwalimu akiwa akagua kazi zao.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanasikiliza kwa umakini anachofundisha mwalimu wa jinsia ya kiume, aliyesimama mbele yao akifundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wammevalia majoho meusi yenye mistari myekundu mazuri na waliopendeza sana, wanarusha kofia juu kwa pamoja, wakiashiria furaha kubwa ya kuhitimu masomo yao.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo. Wanafunzi hawa wa rika tofauti wa jinsia ya kike na kiume wanamsikiliza kwa makini mwalimu wakiume aliyesimama mbele yao anayefundisha kwa umakini kwa kutumia sauti.

Ndani ya darasa dogo wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike wameketi kwa utulivu katika mpangilio mzuri juu ya viti vya plastiki, wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao anayefundisha kwa kutumia ubao mweupe.

Wanafunzi wa chuo kikuu wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa sana lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wametulia juu ya viti vyao wakifanya mtihani; wanafunzi hawa wanajitahidi kufanya huku mwalimu akiwa anawasimamia.

Wanafunzi wa chuo wakiwemo wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wamevalia majoho yenye rangi nyeusi, ikiwa na mistari mekundu mazuri, wanarusha kofia juu kwa pamoja wakiashiria furaha kubwa ya kuhitimu masomo yao.

Wanafunzi wa chuo wa rika tofauti tofauti, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa, wakiwa wanamsikiliza mwalimu wa jinsia ya kiume, aliyesimama mbele yao, anayefundisha kwa kutumia ubao mweupe na sauti yake kuelekeza mambo mbalimbali.

Ndani ya darasa dogo la chuo wanafunzi wameketi kwa utulivu juu ya madawati yao, wakiwa wanamsikiliza mwalimu wa jinsia ya kiume kwa umakini mkubwa. Anayefundisha kwa kutumia ubao mweupe uliopo mbele ya darasa.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha unaopita dirishani na mlangoni, wanafunzi wa chuo wa rika tofauti wameketi kwa utulivu huku wamevalia barakoa kwaajili ya kulinda afya zao, wakimsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama anayefundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa.

Wanafunzi wa chuo wa rika mbalimbali wakiwa ndani ya darasa. Wote wakiwa wanaangalia kompyuta mpakato ilioko juu ya meza, wengine wameketi na wengine wamesimama huku mwalimu amesimama yupo kando yao akiwa anawaelekeza mambo mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo kikuu wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kwa mpangilio mzuri na rahisi, wakiwa wanatumia kompyuta mpakato na madftari kuandika wanachofundishwa na mwalimu aliyesimama mbele yao anayefundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa.

Wanafunzi wa chuo wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa kiasi, wakiwa wamevalia barakoa kwa ajili ya kujilinda afya zao. Wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele yao.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wa chuo wakubwa kwa wadogo wameketi kwa utulivu juu ya madawati ya mbao, wakiwa wanamsikiliza mwalimu wa kiume, aliyesimama mbele yao, anayefundisha kwa kutumia sauti na mabango mbalimbali.

Kundi la wanafunzi wa chuo wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wote wakiwa wanatazama mbele ambapo mwalimu anawafundisha na wanaandika juu ya madaftari yaliyopo kwenye madawati yao.

Ndani ya darasa dogo la chuo wanafunzi wa rika tofauti wa jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu juu ya madawati ya viti vya rangi ya kijani, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kiume anayefundisha mbele yao.

Ndani ya bweni ya wanafunzi wa chuo. Wanafunzi mbalimbali wameketi kwa utulivu na mmoja wao amechuchumaa akiwa anapanga kabati inayopatikana ndani ya bweni hili, lenye vitanda vya mbao vilivyopangwa vizuri na kutandikwa kwa mfumo wa kupendeza.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, unaotoka kwenye madirisha makubwa na taa zilizopo juu ya dari. Wanafunzi wa chuo wa rika tofauti wa jinsia ya kike na kiume wamekaa juu ya madawati, wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama katikati yao.

Wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa linalopitisha mwanga wa kutosha kupitia madirisha yaliyopangwa vizuri pembeni yao, wakiwa wanajifunza masomo mbalimbali juu ya madawati yaliyopangwa vizuri kwa mstari.

Ndani ya darasa la chuo kikuu, wanafunzi wameketi kwa utulivu juu ya viti wakiwa wanaandika na kujisomea kwa kutumia kompyuta mpakato. Darasa hili lina mwanga wa kutosha, kupitia madirisha makubwa yaliyoko pembeni.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wameketi ndani ya darasa kubwa sana lenye mwanga wa kutosha, juu ya viti vyenye rangi nyekundu wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao anayefundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wameketi ndani ya darasa dogo wakiwa wanajadiliana kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo mbele yao wanayoitumia kwa ajili ya kuandaa kazi zao na kuongeza maarifa katika mambo mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo juu ya madawati ya kijani na yenye rangi kama mbao, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao, anayefundisha kwa kutumia kompyuta mpakato.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia tofauti, wameketi kwa utulivu nje kwenye kimbweta, wakiwa wanajisomeya na kujadili kwa furaha, huku wakitumia kompyuta mpakato. Wanaashiria mazingira kujifunza yenye ushirikiano na utulivu kwa akili katika mazingira safi ya chuo.

Wanafunzi wa chuo kidogo wakiwa wamevalia sare za tisheti za rangi ya machungwa, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama mbele yao, anayefundisha kwa vitendo kwa kutumia vifaa mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsi ya kike aliyesimama mbele yao akifundisha kwa kutumia ubao mweupe.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanza kutosha, wanafunzi wa chuo wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wengine wakiwa wameketi na wengine wamesimama, wakiwa wanaangalia kitu kwenye kompyuta mpakato iliyowekwa vizuri juu ya meza.

Watu wazima wawili wameketi kwa utulivu nyuma ya madawati yenye rangi nyeupe yenye kompyuta zilizopangwa vizuri. Wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama mbele yao, anayefundisha kwa kutumia sauti na maelekezo ya skrini.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume wameketi nje kwenye kimbweta cha rangi ya kijani wakijisomea na kujadili kwa furaha huku wakitumia kompyuta mpakato. Wanaashiria mazingira ya kujifunza yenye ushirikiano na utulivu mkubwa wa akili katika mazingira safi ya chuo.

Kundi kubwa la wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa sana linalopitisha mwanga wa kutosha kupitia madirisha makubwa yaliyopo pembeni ya ukuta, wanajisomea ili kuongeza maarifa katika masomo yao.

Wanafunzi wa rika mbalimbali, na jinsia ya kike na kiume. Wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa, wakiwa wanatumia kompyuta, kila mmoja akiwa amekalia kwenye kiti chake, huku mwalimu wa jinsia ya kike akiwa anakagua kazi zao na kuwapa maelekezo.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha wanafunzi wa chuo wa rika tofauti wameketi kwa utulivu juu ya madawati hayo wakiwa wamevalia barakoa kwa ajili ya kujikinga na kulinda afya, wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao anayefundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi waliovalia makoti ya bluu, wanashiriki mafunzo ya vitendo ya kutengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa. Jambo linalowandaa kwa kazi za kiufundi na kuongeza ubunifu wao binafsi kwa ajili ya kujiajiri au kuajiriwa.

Ndani ya darasa la chuo cha ufundi, wanafunzi wameketi huku wamevalia makoti ya rangi ya bluu kila mmoja akifanya kazi yake kwenye kompyuta, huku mwalimu aliyevalia barakoa anapita katikati yao akikagua kazi zao kwa umakini.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa wanajifunza kwa vitendo ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha huku wamevalia barakoa, wanatengeneza samani za mbao mbalimbali kama vile meza, zinazokaguliwa na kufundishwa vizuri na mwalimu wao aliyevalia shati la bluu.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, kuna wanafunzi wa elimu ya ufundi waliokaa kwa utulivu juu ya madawati yao, kila mmoja akiwa anatumia kompyuta kwa ajili ya kufanya kazi yake; huku mwalimu aliyevalia barakoa anakagua kazi zao kwa makini.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa katika mafunzo ya vitendo, wamevalia mavazi maalumu ya kujikinga na kofia ngumu kwa ajili ya usalama. Wanajifunza hatua kwa hatua jinsi ya kujenga vyumba kwa kutumia vifaa halisi, mafunzo haya yanawaandaa kwa ajira au kujiajiri.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wamevalia mavazi maalumu ya makoti ya rangi ya bluu, wakiwa wanajifunza kwa vitendo mbele yao mwalimu akiwa anawafundisha jinsi ya kutumia mashine ya kisasa ndogo iliyopo juu ya meza.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha likiwa na meza nyeupe, wanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kike na kiume na rika mbalimbali, wameketi kwa utulivu wakiwa wanajisomea wakisubiri kuanza kufundishwa.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi waliovalia makoti maalumu, lenye rangi na mwingine amevalia fulana nyeusi. Wakiwa wanatengeneza vifaa mbalimbali vilivyopo juu ya meza. Wanaongeza ubunifu binafsi kwa ajili ya kujiajiri au kuajiriwa baadaye.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha wanafunzi wawili wa jinsia ya kiume, wakiwa wanatengeneza kompyuta ndogo iliyo haribika kwa kutumia vifaa vya kisasa, wanapata mafunzo ya vitendo yanayo waandaa kwa kazi za kiufundi za baadae.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, kundi la wanafunzi walioketi kwa utuliv juu ya madawati, wanatengeneza simu kupitia vifaa vya kisasa wakijifunza stadi za ufundi wakiimarisha ubunifu wao binafsi.

Mwanafunzi wa jinsia ya kike wa elimu ya ufundi akiwa amevalia koti maalumu la rangi ya bluu, ameketi mbele ya meza iliyopangwa vifaa mbalimbali vya kisasa, akiwa anajifunza kwa vitendo kwaajili ya kujiajiri au kuongeza ubunifu wake binafsi.

Wanafunzi wa shule ya ufundi wakiwa wamevalia makoti ya bluu ndani ya darasa linaopitisha mwanga wa kutosha, wamekaa kwa utulivu wakitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa. Wanapata mafunzo ya vitendo wanayowaandaa kwa kazi za kiubunifu na kukuza ubunifu wao binafsi.

Mwanafunzi shule ya ufundi wajinsia ya kike aliye valia nguo maalumu ya bluu akiwa anatumia mashine ndogo na ya kisasa kwaajili ya kujifunza kwa vitendo ili kuongeza ubunifu wake binafsi na kumuandaa kwaajili ya ajira.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanatengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa. Wanapata mafunzo ya vitendo, yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha. Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wameketi kwa utuluivu, wakiwa wanatengeneza vitu mbalimbali kwa kutumia mashine ndogo yenye rangi ya bluu iliyopo juu ya meza, wakipata mafunzo ya vitendo.

Wanafunzi wa ufundi wa jinsia ya kike waliovalia miwani na nguo za kujifunza, wakiwa wanajifunza kwa vitendo jinsi ya kuchomelea chuma, wanapata mafunzo haya kwa ajili ya kuongeza ubunifu wao na kuwapa nafasi katika ajira.

Kwenye mafunzo ya vitendo, wanafunzi wa elimu ya ufundi, wakiwa wamevalia mavazi ya rangi ya bluu, mmoja wao akiwa ndani ya gari, akiwa analitengeneza kwa kutumia vifaa tofautitofauti vya kisasa, kwa ajili ya kupata mafunzo yatakayomsaidia kwa kazi za kiufundi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi waliovalia nguo za kazi za makoti ya rangi ya bluu na kijani, wakiwa wanatumia kompyuta hali inayowaongezea uwezo wa ustadi kwa ajili ya kujiajiri au kuajiriwa.

Kundi la wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi, wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wamevalia miwani na nguo za kujikinga. Wanapokea maelekezo ya kutumia vifaa ambavyo vipo mbele yao kutoka kwa mwalimu wa jinsia ya kike aliyevalia koti la rangi nyeupe.

Wanachuo wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kike na ya kiume , wameketi ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanajisomea wakisubiri mwalimu aingie na kuanza kuwafundisha kwa vitendo kwa ajili ya kujiandaa na kazi za kiufundi.

Wanafunzi wakiwa katika mafunzo ya ufundi, wakiwa wamevalia makoti ya bluu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wanatumia vifaa vya kisasa kutengeneza simu na kukuza maarifa ya kiufundi, pamoja na ubunifu wao binafsi kwa ajili ya ajira baadae.

Ndani ya darasa katika eneo la shule ya ufundi. Wanafunzi walioketi juu ya madawati yao wakiwa wanajisomea, na wengine wakitengeneza vifaa mbalimbali kwa kutumia vifaa vya kisasa, wakiwa wamevalia nguo za bluu kwa ajili ya usalama wao.

Mwanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kiume; ameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, akiwa anatengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa vilivyopo mbele yake. Anapata mafuzo ya vitendo yanayomsaidia kwa kazi za baade za kiufundi.

Mwanafunzi wa elimu ya ufundi aliyevalia nguo za kujikinga na kofia kichwani akiwa anatumia mashine ya kisasa sana iliyoko mbele yake. Anapata mafunzo ya vitendo yanayomsaidia kwa ajili ya kazi za kiufundi au kukuza ubunifu wake binafsi.

Wanafunzi wa ufundi waliovalia makoti ya bluu wanashiriki mafunzo ya vitendo vya kutengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa, jambo linaloandaa kwa kazi za kiufundi na kuongeza ubunifu wao binafsi kwa ajili ya kupata ajira.

Wanafunzi wawili wa elimu ya ufundi, wakiwa wamesimama, wakiwa wanatumia mashine iliyotengenezwa vizuri, iliyopo mbele yao. Wanajifunza kwa vitendo kwa ajili ya kujiandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kike waliovalia miwani na nguo za kujikinga za makoti. Wanajifunza kwa vitendo jinsi mashine ya kuchomelea chuma inavyofanya kazi kupitia mwanafunzi mwenzao anayeitumia mbele yao.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kiume wakiwa wamesimama wakitengeneza kompyuta mpakato kwa kutumia vifaa vya kisasa vilivyopo juu ya meza. Wanajifunza kwa vitendo kwa ajili ya kujiandaa na kazi mbalimbali za ufundi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa ndani ya darasa linalopitisha mwanga wa kutosha, wameketi kwa utulivu wakiwa wanajifunza kutumia kompyuta. Wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi au kukuza ubunifu wao binafsi.

Ndani ya darasa maalumu lenye mwanga wa kutosha unaopita kupitia madirisha yaliyoko pembezoni mwa ukuta, wanafunzi wa elimu ya ufundi waliovalia barakoa, wanatengeneza vitu mbalimbali kwa kutumia mbao, kama vile meza na viti.

Mwanafunzi wa jinsia ya kike aliyevalia koti ya kujikinga la bluu akiwa anatumia mashine maalumu kwa ajili ya kutunzia nguvu, akiangalia kwa makini kwa ajili ya kujifunza kwa vitendo ili kuongeza maarifa na kusaidia ubunifu wake binafsi.

Karakana ikiwa na wanafunzi wa elimu ya ufundi, wanaofanya kazi kwa ushirikiano mkubwa, baadhi yao wamesimama nyuma wakikagua gari na wengine wanatumia vifaa tofauti kutengenezea kama vile spana, wanajifunza kupitia mafunzo ya vitendo yanayowapa ujuzi wa ufundi stadi.

Ndani ya darasa la chuo cha ufundi; chenye mwanga wa kutosha unaopita kutoka kwenye madirisha makubwa, kundi kubwa la wanafunzi wenye makoti ya bluu wameketi kwa makini wakitenengeneza vitu mbalimbali kupitia vifaa vya kisasa. Wanajifunza stadi za ufundi na kuimarisha ubunifu wao binafsi.

Katika sehemu yakufanyia kazi mwanafunzi mmoja, aliyevalia nguo zakujikinga za rangi bluu na barakoa, akiwa anasimamiwa na walimu watatu wakimfundisha kwa vitendo jinsi yakupaka rangi, kwaajili yakuongeza Ubunifu wake binafsi.

Kijana mdogo wa jinsia ya kiume akiwa anatengeneza tv iliyopo mbele yake, baada ya kupata mafunzo mazuri kutoka kwenye chuo cha kiufundi kilichomfundisha kwa vitendo vya jinsi ya kutumia vifaa mbalimbali kwaajili ya kazi za kiufundi.

Ndani ya darasa linalopitisha mwanga wa kutosha, wanafunzi wa ufundi wameketi kwa utulivu huku wamevalia makoti yae rangi ya bluu, wakiwa wanatengeneza vitu mbalimbali na wengine wanajisomea juu ya madawati, wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa ajili kazi ya kiufundi.

Ndani ya darasa dogo; lenye madirisha makubwa kwa ajili ya kupitisha hewa safi na mwanga wa kutosha. Wanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia ya kiume wakiwa ndani wanatengeneza samani mbalimbali za mbao, huku mwalimu akiwafundisha kwa vitendo.

Mwanafunzi mmoja wa jinsia ya kiume wa elimu ya ufundi aliyevalia barakoa yupo nyuma ya gari katika karakana ya kurengenezea magari hayo, anapata mafunzo ya vitendo yanayomuandaa kwa kazi za kiufundi na kuongeza ubunifu wake binafsi.

Ndani ya darasa wanafunzi mbalimbali wameketi kwa utulivu kwenye madawati yaliyobeba kompyuta, huku mwalimu wa jinsia ya kiume aliyevalia koti la kijani akiwa anakagua kazi zao kwa umakini mkubwa, akihakikisha kila mtu anapata uelewa.

Ndani ya darasa ya chuo la ufundi, kuna madirisha makubwa sana yanayopitisha mwanga wa kutosha, huku wanafunzi waliovalia makoti ya bluu; wanashiriki mafunzo ya vitendo kutengeneza vitu mbalimbali kwa kutumia vifaa vya kisasa, jambo linalowaandaa kwa kazi za kiufundi na kuongeza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wawili wa chuo cha kiufundi wakiwa wanatengeneza vitu mbalimbali kwa kutumia vifaa vya kisasa vilivyopo mbele yao ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa ajili ya kazi za kiufundi za badae.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wakiwa ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, kila mmoja akifanya kazi zake kwa umakini kwa kutumia kompyuta iliyopo mbele yake, huku mwalimu akiwa anatembea katikati yao akikagua kazi zao.

Wanafunzi wa ufundi wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wamevalia mavazi maalumu ya makoti ya rangi ya bluu, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyevalia koti jeupe akifundisha jinsi ya kutumia vifaa mbalimbali vilivyopo mbele yao juu ya meza.

Ndani ya darasa dogo mwalimu wa jinsia ya kiume akiwa amesimama katikati ya wanafunzi wanaojisomea na kufanya kazi zao kwa kupitia kompyuta, tayari kwa ajili ya kutoa maelekezo mbalimbali na kukagua kazi zao.

Ndani ya karakana ya chuo cha ufundi stadi, mwanafunzi mmoja aliyevalia mavazi ya bluu akiwa ndani ya gari akiendelea kulitengeneza kwa kutumia vifaa vya kisasa. Huku wenzake wakiwa wanatazama kwa makini na kupata mafunzo ya vitendo.

Kwenye mafunzo ya vitendo wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa na mavazi ya kujikinga na kofia ngumu, wanajifunza taratibu jinsi ya kujenga nyumba kwa kutumia vifaa halisi, mafunzo haya ni maandalizi muhimu kwao kuingia kwenye ajira au kujiajiri katika sekta ya ujenzi.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha katika chuo cha kiufundi. Wanafunzi wamekaa katika mafunzo ya kifundi wakiwa wamevalia makoti ya bluu. Wanatumia vifaa vya kisasa kutengenezea simu zilizopo mbele yao, na kukuza maarifa ya kiufundi pamoja na ubunifu binafsi.